Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa katika moja ya darasa; huku wamevaa barakoa kwa ajili ya kujikinga na maambukizi. Ikiwa ni muda wa kujifunza na kufundishwa masomo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakipiga picha ya pamoja, mbele ya bango lenye matangazo, kwa ajili ya kutunza kumbukumbu, huku wamevalia mavazi mazuri ya kuvutia na kuweka tabasamu zito ikiwa ni baada ya kuhudhuria tukio.

Shule ya elimu ya chekechea ikiwa imebadikwa picha nyingi za katuni nje ambazo huvutia watoto wengi pamoja na kutengeneza mazingira rafiki kwao sehemu ambayo wazazi wengi hupeleka watoto wao kwa lengo la kujifunza ikiwa ni pamoja na kusoma, kuandika na kuhesabu .

Eneo kubwa la shule ambalo linatumika kwa ajili ya michezo, na wanafunzi wa elimu ya chekechea, huku kukiwa na bembea nyingi ambazo watoto hao wanazitumia, na ukutani zikiwa zimebandikwa picha zinazo wavutia na kutengeneza mazingira rafiki kwao.

Eneo la kuchezea, likiwa limezungukwa na uzio, huku ndani kukiwa na kifaa kinacho tumiwa na watoto wa elimu ya ngazi ya chekechea katika kuchezea, kikiwa kina viti vyenye rangi ya njano, kijani na bluu, pamoja na sehemu za kushikia watoto wakati wakicheza.

Mwalimu wa shule ya msingi, akiwa anaandika katika ubao wenye rangi nyeusi kwa kutumia chaki nyeupe ambayo huwezesha wanafunzi kuona vizuri, akiwa katika kipindi cha kufundisha somo la kiingereza.

Mafaili ya ukubwa tofauti yakiwa yamepangwa juu ya kabati, ambalo hutumika katika kuhifadhi hati na nyaraka zingine za wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi, ikiwa ni pamoja na mitihani, vyeti na ripoti za masomo.

Mwalimu wa shule ya elimu ya msingi akiwa amesimama mbele ya darasa, akifundisha wanafunzi ambao wamekaa na kumsikiliza kwa umakini huku akiwa ameandika maandishi ubaoni yanayomsaidia katika kuwafundisha.

Chumba maalumu cha mahabara kinachotumiwa na wanafunzi wa ngazi ya sekondari kwa ajili ya kufanyia uchunguzi na utafiti wa kisayansi kikiwa na meza nyingi zikitumika kuweka vifaa na kufanyia kazi pamoja na mabomba ya maji yanayotumika kuoshea mikono na vifaa.

Chumba maalumu cha maabara, ambacho hutumiwa na wanafunzi wa sekondari, katika kufanya utafiti na uchunguzi wa masuala ya kisayansi, kikiwa na viti pamoja na meza nyingi zenye mabomba ya maji, ambayo hutumika kusafishia mikono pamoja na vifaa.

Eneo lenye madarasa ambayo hutumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari, katika kusoma na kujifunza, huku kukiwa na masweta mengi ambayo wameyafua na kuyaanika katika kamba zilizopo sehemu hiyo, ambayo huyatumia kwa ajili ya kujikinga na baridi.

Mwalimu wa elimu ya sekondari akiwa anafundisha juu ya mfumo wa umeng'enyaji chakula kwa binadamu, huku akitumia ubunifu mkubwa kutengeneza mfano wake kwa kutumia makopo na mabomba yalioisha, ili kuwezesha wanafunzi kujifunza kwa njia ya vitendo.

Chumba kikubwa cha bweni ambacho hutumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari kwa ajili ya kupumzika na kulala, kikiwa na vitanda vingi vyenye sehemu zaidi ya moja ya kulala juu na chini, vyenye magodoro yaliyotandikwa vizuri kwa mashuka yenye rangi inayofanana.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wa elimu ya ngazi ya chuo wakiwa darasani wamekaa na kutulia kwa umakini ili kujifunza kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao akiwa anawafundisha.

Wanafunzi wa elimu ngazi ya chuo, wakiwa wamevalia mavazi maalumu yanayojulikana kwa jina la joho ambayo huvaliwa na wahitimu katika sherehe za mahafali, huku wakiwa wanazirusha kofia zao kuonyesha ishara ya furaha.

Wanafunzi wa elimu ngazi ya chuo wakiwa kwa wingi katika moja ya darasa, wakiwa wamekaa na kutulia kwa umakini ili kujifunza, huku mbele yao kukiwa na mwalimu aliesimama akiwafundisha.

Wanafunzi wa elimu ya chuo, wakiwa wamekaa kwa pamoja wakijisomea katika eneo maarufu linalofahamika kama vimbweta. Huku wakitumia simu pamoja na kompyuta zao, kwa ajili ya kutafuta taarifa kutoka kwenye mitandao.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa katika moja ya darasa, wakifundishwa na kujifunza kwa kusikiliza kwa makini, huku wakitumia kompyuta zao na simu kuandika ili kutunza kumbukumbu, na kutafuta katika mitandao

Wanafunzi wa elimu ngazi ya chuo wakiwa katika moja ya darasa, wamekaa na kutulia kwa umakini ili kujifunza. Mbele yao kukiwa na mwalimu aliyesimama akifundisha. Na juu kikiwepo kifaa cha projekta ambacho hutumika katika kufundishia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa maabara, wamevaa sare za makoti ya buluu, wakifungua vifaa vya kielektroniki ili kujifunza na kufanya ukarabati, kwa ajili ya kuongeza chachu katika ubunifu na kulingana na kasi ya teknolojia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika maabara, ambazo zinatumika katika uchunguzi na utafiti wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa zenye mitambo na vifaa vya kielektroniki, ambavyo wanavitumia kujifunza teknolojia na kuongeza ubunifu.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa kwenye chumba kikubwa maalum cha maabara, chenye meza kubwa zenye vifaa vingi vya kiteknolojia zikiwemo komputa ambavyo hutumika kusoma na kujifunzia, wakiwa wamevaa makoti ya rangi ya bluu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa maabara, wamevaa sare maalumu za makoti ya buluu, wakisoma na kujifunza kompyuta, ili kuendana na kasi ya matumizi makubwa, ya tekinolojia hiyo duniani.

Mwanafunzi wa chuo cha elimu ya ufundi, akiwa anabonyeza kitufe kilichopo kwenye kifaa kimoja cha kielektroniki, huku akionyesha tabasamu, akiwa ndani ya chumba kikubwa kilicho na vifaa na mitambo mingi.